Hii ni dawa inayoitwa slowfe dawa hili lina tembe sitini, tembe hizi zinaweza kuchukuliwa moja kwa siku, ni rahisi kutafuna na zimeweza kuidhinishwa na daktari, tembe hizi pia lina upole, kwenye mwili wako unapozitumia.

Huyu ni daktari, yupo tayari kuadhimisha dawa kwa mgonjwa. Daktari huyu amevalia vizuri, amevalia hadi barakoa ili kujikinga na maradhi ama magonjwa ambayo yanaeza kuambukizwa na wagonjwa. Daktari huyu anataka kumdunga sindano mgonjwa.

Huyu ni daktari anaonekana akipatia mgonjwa chanjo. Anamdunga kwenye mkono upande wa juu. Daktari huyu amevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa. Tunaona daktari huyu ni kama anapeana chanjo ya ugonjwa wa corona.

Chupa hii inaonyesha kinywaji ya rangi ya nyekundu, kinywaji hii inaonekana kuwa dawa inayotumika kutibu magonjwa. Inaonekana kuwa dawa ya kienyeji, dawa hii inaweza kuitwa Arorwet ambayo ni jina ya kiasili ya kikalenjin.

Hapa kuna madaktari watatu, madaktari wamevalia mavazi ya kufanya upasuaji na wamevalia hadi barakoa. Madaktari hawa wanaonekana kufanyia mgonjwa upasuaji katika goti lake, mgonjwa huyu anaonekana kuumia mguu wake hadi kwenye goti lake.

Hapa ndio hospitalini. Watoto tunaona manasi wawili na watoto ambao wamezaliwa ambao wamewekwa kwenye vyombo hivi. Watoto hao ni wadogo sana. Wanaonekana kuwa wametoka tu kuzaliwa. Manasi hao wanaonekana kushughulikia hawa watoto. Na pia kuna vifaa vingine vinavyoonekana kuwapatia hewa.

Hizi ni tembe, kuna tembe za rangi ya nyekundu. Kando ya tembe hizi kuna kifaa cha kupima, cha kupima ugonjwa, kifaa cha kupima ugonjwa na tembe hizi ni za kutibu ugonjwa huo. Tembe hizi ni za mvirigo.